Mimea ya migomba iliyostawi vizuri katika mistari iliyopangwa kwa mpangilio, hali inaonekana kuwa kavu kiasi lakini mimea ni ya kijani kibichi ikiashiria kuwa eneo hilo inapata maji ya kutosha uenda kupitia umwagaji. Anga lina mawingu meupe.

Kutumia mashine ya kusonga miwa ili kupata juisi. Mashini hio ina rangi ya kijani na inatumia mikono kuzungusha magurudumu yake makubwa. Miwa imewekwa katikati ya mashini, ikisagwa kati ya vali za chuma. Mtu aliyevaa fulana ya manjano anaonekana akiendesha mashini hio. Hii ni shughuli ya kawaida katika maeneo ya joto, ambapo juisi ya miwa ambapo hupendwa kama ki...

...eneo la mapumziko lenye mandhari ya asili. Kuna majani mengi ya kijani, mitende mirefu na mimea mingi ya kupendeza. Njia ya kutembea ya mawe inaelekea mbele huku sehemu ya bahari ikiwa inaonekana kwa mbali upande wa kulia. Mandhari ni tulivu na safi ikiashiria mazingira ya kupumzika au sehemu ya hoteli iliyo karibu na pwani.

Hifadhi za chakula zilizoko juu ya kitambaa chenye rangi na michoro ya Kiafrika. Kuna sahani kubwa ya wali wa rangi ya machungwa na nyeupe uliopambwa na kipande kikubwa cha nyama chenye mchuzi na yai la kuchemsha. Pembeni kuna sahani mbili za wali mweupe, kila mmoja alikuwa na marangi mboga za majani.

Kupendeza ya bahari kutoka kwenye jengo lililoelekezwa kwa makuti. Kuna watu wawili wamekaa mezani wakitazama mandhari hio zuri, wengine wakifurahia chakula au kinywaji. Nje kuna kijani kibichi na muonekano wa boti dogo baharini hali inayotoa hisia ya utulivu na mapumziko ya pwani. Mazingira haya yanaonyesha kua ni sehemu ya kupumzika au mukahawa wa kitalii.

Mtu akichota wali kwenye sinia kubwa. Pembeni kuna sahani zenye samaki wa kukaanga, mboga za majani na mchuzi wa rangi ya machungwa. Chakula kimewekwa juu ya mkeka wa majani na inaonekana ni maandalizi ya mlo wa pamoja. Mandhari inaonyesha mazingira ya nyumbani au hafla ya kifamilia.

Mchanga mweupe, viti na meza za miti pamoja na miavuli ya kivuli ya kawi. Kuna mitende mingi iliyoota kando kando ya eneo hilo. Na nyuma kuna majengo yaliyofichwa kidogo na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu kiasi.

Kaktasi. Wenyewe mimba ukiwa na mashina marefu yaliyosimama wima. Rangi ya kaktasi ni kijani kibichi na umeota karibu na mti mkubwa wenye ngome la kauya. Chini ya kaktasi kuna mimea midogo ya kijani kibichi inayoonekana kuwa laini zaidi. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili yenye mawe na udongo ikiachilia sehemu kama haujoto.

Sehemu ambapo watu wamekaa na kusimama wakiwa wamezungukwa na mzingo mkubwa wa ndizi mambichi kuna wanawake wameketi wameketi juu ya magunia huenda ni wauzaji, nyuma yao kuna watu zaidi wanaohusika na shughuli za soko. Mazingira yanaonyesha eneo la vijijini au la pembezoni mwa mji lenye shughuli nyingi za kilimo na biashara ya mazao. Hali ya hewa inaonekana kua ya jua na anga safi.

Kubwa akiwa ametulia chini kwenye mazingira asili yenye kivuli cha miti. Kwamba huyu ana gamba kubwa la rangi ya kahawia lililojaa madoa madoa meusi. Inaonekana kuwa ngumu na lenye nguvu likimda vizuri. Mwanga wa jua unapita kwenye majani na kuangaza sehemu ya kobe huku sehemu nyingine ikiwa kivuli.

Nyoka wa kahawia akiwa amejizungusha kwenye tawi la mti. Nyoka huyo anaonekana kuwa mdogo au wa ukubwa wa kati na kichwa chake kiko juu kikitazama mbele. Mandhari ya nyuma inaonyesha wavu wa chuma na rangi ya kijani ukutani. Inaonyesha kuwa nyoka huyo yuko sehemu ya hifadhi au banda la wanyama. Mti unaonekana kuwa mwepesi.

Ndizi mbichi zikiwa bado zimekomaa kwa mti wa migomba. Ndizi hizi ikionekana katika makundi yaliyo shikamana vizuri . Jani ya mgomba yanaonekana kuwa mabichi na mapana yakitoa kivuli juu ya mikunga hiyo. Mwanga wa jua unaonekana kupenyana kutoa mwangaza wa siri.

Meza ya soko iliyojaa viungobali mbali mbali vya kupika vilivyowekwa kwenye vyombo vya bati, kila chombo kina aina tofauti ya kiungo kama pilipili, galesi, tangawizi, pilipili manga, bizari na begu zingine kila kiungo kimewekwa karatasi yenye bei juu yake sehemu ya soko ambayo kuna bidhaa asilia.

...viliojaa vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna samaki wa kukanga, kamba, chipsi, mboga za majani, matunda yaliyokatwa na vinywaji ikiwemo nazi iliyo na kijita cha kunywa. Vyombo vinatumika ni vya kuvutia na rangi tofauti tofauti vinavyoongeza mvuto wa picha. Mandhari hii ya chakula inaonekana kuwa ya mkahawa.

...pamoja. Vyo vya rangi ya chungwa na majani waliopambwa na tuzi mzito wa nyama katikati. Pia kuna mayai ya kuchemsha na kivande vya nyanya au kachumbari pembeni. Mikono ya watu kadhaa inaonekana wakitumia vijiko kula chakula hicho. Pembeni ya sahani kuna glasi kadhaa za soda ya fanta ya rangi ya chungwa pamoja na chupa ya soda mezani.

Mbalimbali vilivyopambwa kwenye vyombo vya foil tayari kwa kuliwa au kusafirishwa. Kuna samaki wa kukanga waliowekwa juu ya kitanda cha mboga mbichi kama nyanya, vitunguu na majani ya lettuce . Pembeni kuna samosa zilizopangwa vizuri, chapati zilizokunjwa na vitafunwa vingine kama bajia na bajia za viazi.

Yenye mchanga mweupe iliyokando ya bahari ya blue. Kwenye upande wa kushoto kuna vichaka vya kijani na mizani mirefu inayopendeza mandhari. Nyuma yake kuna majengo machache yanayoonekana kufunikwa na miti ya asili. Anga ni la mawingu likionyesha hali ya utulivu. Mandhari yanaonekana kuwa sehemu tulivu na nzuri kwa mapumziko au utalii wa baharini.

Uliokwekwa jua meza ya mambao ndani ya mgahawa au mkahawa. Kwenye sahani hio kuna wali wa manjano, vipande vya nyama vilivyopikwa kwa mchuzi mnene, ndizi ya kuiva, kachumbari yenye vitunguu, nyanya na pilipili hoho pamoja na kijiko kidogo cha pilipili. Sehemu ya nyuma kuna viti na meza nyingine za mbao.

Mtu aliyevaa fulana nyeusi yenye maandishi, Freddy na kofia nyeupe akiwa ndani ya soko mbele yake, kuna ndoo nyingi venye viungo mbalimbali kama pilipili, majano, karafu na mdalasi nyuma yake, kuna magunia makubwa ya vitungu na rafu zilizojaa bidhaa kama mafuta, unga na makopo. Picha hii inaonyesha mazingira ya soko la kienyeji yenye bidha ya matumizi ya jikoni.

Vitafunwa vya kienyeji vinavyofanana na mbanjia zilizokaangwa vizuri hadi kuwa za rangi ya dhahabu. Pembeni kuna bakuli mbili ndogo zenye mchuzi wa kijani na kahawia kwa ajili ya kuchovya. Pia kuna sahani ya kando iliyo na kachumbari ya kabichi iliyokatwa nyembamba. Chakula hiki imepangwa vizuri mezani tayari kwa kuliwa.

Iliyowekwa kwenye sahani ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna wali uliofinywa kwa umbo la mviringo wenye rangi ya samawati hafifu inaonyesha kuwa huenda umechanganywa na karoti au viungo vingine. Upande wa kushoto kuna mbaazi zilizopikwa na kuwekwa matone ya twila, nazi au cream juu yake na katikati kuna jani ya giligani kwa mapambo.

Mtaani ambapo kuna muuzaji wa vyakula vya kukaanga kama maandazi, samosa, viazi, vitumbua na bajia. Muuzaji aliyevaa fulana nyeupe anapakia vyakula kwenye mfuko wa karatasi kwa mteja. Watu wengine wanaonekana wakipita au kusimama karibu. Mazingira yanoanyesha shughuli nyingi na maduka yenye mlango tofauti.

...akitoa maji kutoka bomba lililowekwa kukutani. Mmoja wa mwanamke aliyevaa blouse ya rangi ya majano na sketi nyekundu. Ameinama huku akishikilia ndoo ya plastiki na ya rangi ya kijivu. Mtu wa pili mwanamke aliyevaa fulana nyeusi, suruali ya blue na kofia ya kijivu. Anashika dummu la plastiki la kijani.

Chakula aina ya wali na nazi au wali wa pilau uliopikwa pamoja na dengu na vipande vya viazi. Pembeni kuna kachumbari nyekundu yenye pilipili nyingi na karatasi ya mint juu ya wali kwa mapambo. Sahani imewekwa juu ya meza yenye madhari ya majani ya kijani.

...inayopita kati ya nyasi za kijani kibichi kuelekea jengo lenye para makuti lililozungukwa na mitende mirefu. Mazingira yanavutia na yanatoa taswira ya utulivu. Huenda hii ni hoteli au kituo cha mapumziko. Kuna ubao wa matangazo upande wa kushoto wa njia unaashiria kuwa sehemu hiyo ni ya huduma.

Mandhari yenye nyasi za kijani kibichi. Mawe makubwa mawili ya rangi ya kahawia na krimu pamoja na mimea ya aloe vera au mmea unaofanana na ua. Maua haya yanaonekana kua sehemu ya mapambo ya bustani yakizingukwa na nyasi safi zilizokatwa vizuri. Mandhari haya yanaonyesha eneo lililotunzwa vizuri.

Chakula iliyojazwa viazi vilivyokaangwa na kuchanganywa na kachumbari au mchuzi wa nyanya. Viazi hivyo vinaonekana kuwa na rangi ya machungwa yenye kuvutia na vimepangwa na viungo mbalimbali kama pilipili hoho na dania. Chakula hiki inavyokuwa tayari kwa kuliwa na kiko mezani pamoja na vyakula vingine pembeni.

Ufukwe yenye miti mirefu yenye minazi inayotanda angani kwa upande wa asili. Nyuma ya minazi kuna majengo yenye paa za makuti inayoashiria kuwa uenda ni hoteli ama utunzi wa kifukwe. Eneo hili inaonekana kuwa tulivu yenye mandhari ya kijani kibichi na mazingira safi. Mbali kidogo kuna viti na meza za kupumzika.

Ufukwe tulivu wenye mchanga mweupe. Upande wa kushoto kuna miti midogo ya minazi, na majani yaliyo miaka karibu na maji. Upande wa kulia kuna miti mikubwa yenye majani mengi ya kijani kibichi, inayotoa kivuli kizuri. Manthari ni asili na tulivu, ikiashiria sehemu nzuri ya mapumziko karibu na bahari au ziwa.

...kubwa, migomba au ndizi bichi zilizopakiwa juu ya gari jeupe. Migomba hiyo imefungwa kwa kutumia majani au kamba tayari kusafirishwa. Ndizi hizo bado ni bichi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mazingira yanaonekana upande wa nyuma yanaonyesha miti. Ishara ya gari hilo huenda lipo eneo la mashambani au pembezoni mwa mji. Hii picha inaonyesha shughuli za kusafirisha mazao ya kilimo.

Chakula kilichoandaliwa vizuri, kuna wali mweupe ulioandaliwa kwa upishi wa kawaida. Juu yake kuna kipande cha samaki wa kukaanga au kuokwa kilichofunikwa na mchuzi mzito wa rangi ya machungwa, uliopikwa na viungo. Mchuzi unaonekana kuwa na vitunguu, pilipili hoho, na viungo vingine vya kuongeza ladha. Sahani hiyo imewekwa kwenye meza ya kijani, na kuna kijiko upande wa kulia.

Ufukweni lenye mashua kadhaa, zilizopakiwa kwenye mchanga. Baadhi ya mashua zimegeuzwa na nyingine zimesimama kawaida. Kuna idhaa ya uvuvi kama nyavu zilizowekwa karibu na mashua hizo. Kwa nyuma kuna miti mirefu na majani ya kijani kibichi, na paa za nyumba zilizofunikwa kwa makuti.

Duka la kuuza viungo na manukato, vikiwa na mitungi ya rangi ya bluu iliyopambwa kwa michoro ya kitamaduni. Ndani ya mitungi hiyo kuna viungo vya aina mbalimbali kama pilipili, karafuu, mdalasi na vijiti vya unga. Pia baadhi ya mitungi, ama marundo ya unga wa viungo ulio pangwa.

Napaona sehemu ya shamba ambalo lina mimea ya kijani kibichi, mimea hii inaonekana kuwa ni ya kilimo au labda viazi au maharagwe kutokana na umbo la majani yake. Sehemu ya mbele ya picha inaonyesha udongo wa kahawa ambao unaonekana kuwa umelimwa vizuri, mimea ina afya nzuri na mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au ya kilimo cha asili.

Vyakula vilivyipambwa vizuri, kwenye sahani kuna wali wa rangi mbili mweupe na manjano. Wali ulio pamoja na mboga na wali ya kukaangwa iliyopikwa na viungo vingi. Ikiwa na viazi ndani. Juu ya nyama kuna majani mabichi giligani, iliyo ndani iliyokatwakatwa. Pembeni kuna kachumbari.

Aliyevalia koti jeupe, mahabara na kofia akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenda kwenye kifaa kingine cha kuchuja au kupima. Pembeni kuna mwanaume wengine wawili, mmoja amevaa suti nyekundu, mwingine wa blue wakiwa karibu na vyombo vya kuhifadhia maziwa. Hii inaonekana kuwa sehemu ya kituo cha kukusanya au kuchakata maziwa ambapo maziwa kutoka kwa ukulima uletwe.

Hapa ni jikoni ambapo chefu anatayarisha viazi tamu, kuna chupa yenye mafuta na mtungi ya chini rangi nyekundu.

Mchanga mweupe na miti ya mikoko pamoja na mitende iliyota kwa wingi. Mbele kuna mchanga wenye mabaki ya majani ya bahari yaliyopeperushwa na mawimbi. Nyuma ya miti kuna miavuli au vibanda vidogo vinavyoonekana kama sehemu ya mapumziko au biashara ndogo.

Ambalo lina vibakuli vyingi vya plastiki vya kijani vikiwa vimejaa nafaka na bidhaa mbalimbali kama kunde, dengu, mchele, mahindi na mharagwe ya rangi tofauti. Viti hivi vimepangwa kwenye meza au stendi ndogo vikiwa vimejazwa kwa wingi adi kuunda mirundo. Nyuma kuna maduka madogo na watu wachache wanaonekana wakifanya shughuli zao. Mazingira yanaonyesha eneo la biashara ya chakula.

Ndani ya jengo la thamani lenye daraja, wanapata zilizochafuliwa na unyevu. Kundi la watu wamesimama wakizungumza samaki wakubwa waliolazwa sakafuni pamoja na samaki wadogo waliopangwa kwa wingi. Baadhi ya watu wanaonekana wakizungumza kana kwamba wanafanya biashara au mazungumzo ya benki. Ndani wanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Vyakula vilivyopangwa vizuri mezani kuna wali wa rangi ya manjano umeekwa wali wa nazi au wali wa pilau wa rangi ya manjano maharagwe yenye mchuzi mzito vipande vya tango mbichi na matawi ya ngilingili kwa mapambo pembeni kuna glasi refu iliojaa juisi ya rangi ya chungwa huenda ni ya maembe au machungwa.

Nyama inayochomwa juu ya jiko la makaa. Kila mishikaki una vipande vya nyama vilivyopikwa na kupakwa viungo ambavyo vinatoa rangi ya kahawia ya kuvutia. Mishikaki imepangwa kwenye mishale ya mbao na chuma na inaonekana kuwa tayari kwa kuliwa na au karibu kuiva. Mwanga mkali unaangaza nyama hiyo ukionyesha mgao wa mafuta na ladha.

Bustani ya nyama jani mbichi na miti mikubwa. Katika bustani huko kuna bendera ya wima yenye maandishi ya AWS, Amazon Web Service, ikiwakilisha kampuni maarufu ya huduma za mtandao. Jua linaangaza kwa nyuma kupita matawi ya miti na mwangaza wa asubuhi au jioni unaonekana kupenya kwenye majani, ukitoa madhari ya utulivu na uzuri wa asili.

Samaki ambapo samaki wamepangwa kwenye meza ya mbao tayari kuuzwa. Mtu mmoja anaonekana akielekeza samaki labda akichagua anaetaka kununua huku muuzaji akiwa ameketi upande wa pili wa meza akiwaangalia wateja. Samaki wamekatwa nusu na kupangwa kwa mfuatano mzuri kuonyesha utayari wa kuuzwa.

Bahari wenye mchanga mweupe na safi. Katika mandhari ya nyuma kuna miti mingi ya minazi inayopunga upepo, ukiashiria kuwa eneo hili ni tropiki. Pia kuna vibanda vya makuti vinavyoonekana kuwa sehemu ya mapumziko au hoteli ya kitalii. Sehemu ya kulia kunaonekana ni mwamba mdogo.

...wakiwa wamelala kwenye nyasi ndani ya pori. Simba hao wanaonekana kupumzika chini ya kivuli cha mti mdogo huku wakitazama upande wa kamera. Mazingira yanayozunguka ni ya asili. Yenye nyasi na vichaka vidogo yakionyesha kuwa wapo kwenye buga ya wanyama. Mmoja wa simba yuko mbele akiwa macho na mkeo.

...ambalo limejaa miti ya ndizi kwenye majani mabichi yaliyostawi vizuri. Miti hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna mwanga wa jua unaopenya kati ya majani 𝑘𝑢ashiria mazingira ya asili yenye afya. Sakafu ya shamba linaonekana kuwa safi na udongo ni wa kawaida 𝑤𝑎 mashambani.

Chakula cha baharini kilichochomwa hasa kamba wakubwa waliopigwa hadi kupata rangi ya kahawia ya kuvutia. Kando ya chakula hicho kuna kipande cha ndimu ya kijani na viazi vya kuchoma ambavyo huongeza radha na mvuto wa mlo huu. Muonekano wa chakula ni wa kupendeza

Kwenye nyasi kijijini akiwa amevaa blauzi ya blue yenye mistari na suruali ya blue, akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeupe na kahawia. Mkono wake mmoja unakamua kiwavi cha maziwa huku mwingine ukishika chupa ya plastiki inayokusanya maziwa yanayotoka. Pembeni kuna blanketi nyekundu, blue na mazingira ya kijani yenye ng'ombe wengine.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira asili yenye uoto wa kijani. Twiga hawa wanaonekana kuwa ndani ya eneo la hifadhi au bustani wa wanyama kutokana na uzio unaonekana upande wa kushoto wa picha. Twiga mmoja yuko karibu sana na camera , wawili wengine wako nyuma yake wakiwa wamesimama juu ya nyasi. Mandhari ni tulivu ya mwanga.

Watu wakiwa sokoni wakihudhuria shughuli ya kuuza ndizi, kuna mafungu mengi ya ndizi mbichi zilizopangwa chini na wanawake na wanaume wakihusika moja kwa moja katika biashara hii. 𝐵aadhi yao wanafunga 𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖, wengine wanafanya mazungumzo au kuchagua 𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖. 𝐻ali ni ya udongo mwekundu.

Linaloonekana kuwa eneo la wazi likiwa na vibanda ya muda vilivyofunikwa kwa maturubai yenye rangi tofauti. Meza mbele imejaa aina mbalimbali za samaki waliopangwa vizuri, wakiwemo wale wadogo na wakubwa. Mtu mmoja aliyevaa fulana na kofia amesimama karibu na meza hiyo. Labda ni muuzaji.

Mtu huyu akiwa sokoni akiuza ndizi mbivu. Ndizi zimepangwa kwenye toroli la plastiki au meza ndogo iliofunikwa kwa kitambaa cheupe. Mama huyo amevaa kitambaa cha kichwa cha rangi ya zambarau na nguo yenye rangi changanyiko huku akiwa ameketi nyuma ya ndizi izo akionekana kuangalia mteja.

Pembezoni mwa bahari ambapo watu wengi wamekusanyika kuuza na kununua vyakula mbalimbali. Meza zimepangwa na aina tofauti ya vyakula ya bahari kama kamba, samaki, pweza ndizi za kukaanga. Watu wanaonekana wakichoma nyama kwenye majiko ya makaa na wengine wakihudumu wateja. Mandhari yanaonyesha jioni na kuna msongomano wa watu walio katika shughuli nyingi.

Samaki uliojaa bidhaa mbalimbali za baharini kwenye meza yenye barafu. Kuna kaa, kamba, pweza, na wengine wa nchini waliopangwa kwa umakini. Wateja na wauzaji wanaonekana wakizunguka sokoni huku wengine wakitazama bidhaa. Mazingira ya soko ni ndani.

...wa kienyeji uliotengenezwa kwa mbao, ukiwa umetoa juu ya mchanga mweupe, kando kando ya mimea midogo ya baharini. Mitumbu huu una mbao wa upande kwa ajili ya kuimarisha udhabiti baharini. Imetengenezwa kwa kutumia kamba za bluu na nyuzi kuunganisha mbao zake kwa nyuma kuna vichaka na miti ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani kibichi na buti. Akiwa ndani ya banda la ng'ombe. Anaonekana akimua ng'ombe kawa ya na maziwa yanatiririka kwenye ndoo nyeupe iliyo chini ya kiwele cha ng'ombe huyu. Pembeni kuna ng'ombe wengine waliokuwa wamefungwa ndani ya banda.

Mahali amabapo samaki wakavu wamepangwa ndani ya vikapu vya mihanzi. Samaki hawa wanaonekana kua tayari kwa mauzo wakiwa wamewekwa kwa mpangilio mzuri. Muuza samaki ameketi china ya mwavuli wa rangi ya manjano huku akiwa amevaa shati la waridi na anashika kichwa chake kwa mkono mmoja kana kwamba amechoka au anatafakari. Nyuma yake kuna madumu, beseni na vyombo vingine.

Vijanawawili wakiwa wamevaa fulana nyekundubyenye maneno, Chief 001. Wamesimama kwenye banda la chakula na mbele yao kuna sinia kubwa yenye vykula mballimbali kama vile mishikaki, mahindi ya kuchoma na vyakula vingine vya mtaani, mmoja wao anaonekana akielekeza kidole hadi pande fulani labda akieleza kitu.

Boda iliyobeba mitungi ya maziwa ikienda na safari barabarani. Dereva amevaa kofia ya usalama na koti la reflective jambo linaloonyesha tahadhari ya usalama barabarani. Mitungi hiyo imefungwa vizuri nyuma ya pikipiki tayari kupelekwa sokoni ama kiwandani kwa ajili ya kusindikiza.

Wakiwa kijijini, mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya waridi na mwingine sweta ya buluu na kofia ya njano. Wanasimama karibu na pikipiki iliyobeba mitungi mikubwa ya maziwa. Wanaonekana kushughulika na shughuli ya kumwaga au kupima maziwa. Mizingira yamezungukwa na miti na uzio wa vijiti.

Pwani yenye mchanga uliozungukwa na miti mingi ya kijani kibichi kuna mti mkubwa upande wa kushoto na miti ya aina tofauti katikati na upande wa kulia. Nyuma ya mti kuna majengo madogo na au nyumba na pia inaonekana kuna pikipiki au baiskeli kadha ziliziobaki.

Mkulima aliyevaa shati ya zambarau na kofia ya manyoya akiwa shambani kati ya mimea ya mahindi. Ameinua ngongo la mahindi lililoiva mkononi kwa furaha akitabasamu. Mahindi yanaonekana ikiwa tayari kwa kuvuna akiwa na rangi ya majani. Mazingira ya kijani yanadhihirisha kuwa ni kipindi cha mavuno na mkulima anaonekana kufurahia mafanikio ya kilimo chake.

Takataka zimeduwaa kila mahali, kuna ng'ombe tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi.

Lenye lami upande wa chini wa picha. Ikiwa na mistari meupe ya katikati. Pembeni mwa barabara kuna udongo wa rangi ya hudhurungi na sehemu ya nyasi. Nyuma yake kuna vichaka vingi na miti yenye majani mambichi inayoashiria neno la kijani kibichi au la kijijini. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu bila dalili za mvua.

Wenye miba mingi. Ukikuwa karibu na mti mkubwa wenye mangome ya rangi ya kahawia. Cactus huyu hana mashina mengi wima yenye rangi ya kijani kibichi na mistari nyeupe pembeni. Chini ya cactus kuna mmea mdogo wa majani mabichi unaoota karibu na mawe ya asili. Mandari yanazunguka ni ya kijani kibichi yakionyesha kuwa eneo hilo lina mazingira ya asili yenye rutuba.

Sehemu ya soko la samaki. Samaki mbalimbali wamepangwa juu ya barafu ili kuhakikisha wanabaki na ubichi. Kuna taa nyingi zilizowekwa juu ya meza ya samaki ili kutoa mwanga mzuri kwa wateja wanaokuja kukununua. Samaki hawa ni wa aina tofauti tofauti kama vile kaa, kamba, samaki wa bahari na wengine wenye rangi na maumbo tofauti.

Soko la samaki ambapo samaki mbalimbali wamepangwa kwa utaratibu. Samaki hawa ni wa aina na ukubwa tofauti wakiwa wameandikwa bei kwa karatasi ndogo kama vile thirty two, sixty four na forty two . Rangi za samaki ni tofauti, kuna wekundu wa kijivu na wengine wenye kung'aa. Nyuma ya meza kuna vyombo vya kupima na sehemu ya kuhifadhi samaki waliokatwa.

Wawili wakiwa ardhini kwenye eneo lenye nyasi chache na udongo. Kwamba mmoja yuko juu ya mwingine hali ambayo inaashiria mwendo wa kawaida wa kuzana kwa wanyama hao. Ngozi zao ni ya hudhurungi na magamba yao ni yenye mistari au madoadoa na majano. Mazingira yanaonekana ni ya asili. Huenda ni msituni au sehemu ya hifadhi ya wanyama.

Chakula cha kitamaduni, ina wali ya rangi ya manjano biriani mbele yake kuna mchuzi mzito wa nyanya wenye vipande vya nyama pamoja na yai la kuchemsha. Pembeni kuna pilipili ya kusiangwa na kachumbari ya kitunguu na pilipili hoho nyekundu sahani inashikiliwa kwa mikono ikiwa mbele ya eneo la

Mezani tayari pakuliwa kuna sahani tatu kuu. Moja ina samaki wa kukaangwa na chipsi pamoja na kachumbari nyingine kuku wa kukaangwa na chipsi na ya tatu ina karia kuku pamoja na chapati. Pengine kuna glasi ya nyekundu yenye majani ya miti, miti na straw .

Vyakula vya kienyeji au futari likiwa limebeba aina mbalimbali ya vitafunwa. Kuna samosa, viazi vilivyokaangwa, mandazi, kebab, bajia, tambi au mishikaki pamoja na bakuli la mbaazi zilizopikwa na nazi pia kuna vikombe vidogo vya chatni na sausage .

Mbili za wali wa rangi ya njano na nyeupe. Kila mmoja akiona kipande kikubwa cha nyama ya kukaanga au ya mchuzi juu yake. Kando ya kila sahani kuna kachumbari safi iliyo na nyanya, vitunguu na pilipili ya kijani. Sahani hizo zimewekwa kwenye treja, treya ya kawa ya pamoja na seti ya vijiko. Visi na uma.

Ikiwa inachomwa juu ya makaa inayowaka mishikaki miwili inaonekana kua ya rangi ya chungwa angavu huenda ni kamba au kuku waliopakwa viungo vya kari au paprika. Mishikaki ya tatu ina rangi ya udhurungi au kijani ikiwa na vipande vya mboga mboga kama pilipili hoho. Mkaa una moto mkali wa rangi.

Miti mkubwa wenye mashina mapana na mabaka ya rangi ya kijivu na nyeupe kwenye magome yake. Mti huo uko katika eneo la wazi lenye mchanga, na majani yake ya kijani kibichi yanafunika sehemu ya juu. Katika shina la mti kuna ubao au bango limebandikwa likiwa na maandishi yanayosema alcohol and nudity not allowed .

Chakula cha rangi ya machungwa na nyeupe, ambacho ni wali wa biriani wenye vipande vya kuku waliokangwa vizuri, juu ya wali kuna majani ya gilgilani yaliopambwa kwa uzuri kama mapambo. Pembeni, ambapo kuna kijiko cha mbao chenye muundo wa kipekee, kikiweka manthari ya kitamaduni na kuvutia. Kwenye ngavu za chakula zinavutia na kuonyesha ladha ya chakula.

Vitafunwa vya asili ya kiasia vilivyopangwa mezani kuna maandazi yaliokaangwa kwa rangi ya dhahabu, bajia za viazi, samosa, kaimati pamoja na cha𝑡ni za kijani na kahawa yenye vikombe vidogo pia kuna vitafunwa kama k𝑒babu na vitumbua picha hii inaonyesha aina mbalimbali vya vitafunwa vinavyofaa kukiwa wakati wa kifungua kinywa.

Sambusa zilizokaangwa vizuri adi kua na rangi ya kahawia kuvutia. Sambusa hizi zina umbo la pembe tatu na zimepangwa kwa mtindo mzuri kwenye sahani nyeupe. Kuna unga juu ya uso wa meza rangi ambayo hii ni

Chakula kilichoandaliwa vizuri kikionekana kama wali wa biriyani wenye nyama na mboga la majani pembeni, mbele ya chakula hicho kuna glasi mbili za juicy ya rangi ya chungwa kila mmoja ikiwa na mrija wa plastiki. Watu wameketi kwenye meza ya mkaa au ubao huku mandhari ya nyuma yakionyesha sehemu ya mgao wa wazi wenye viti za plastiki na watu wanaofurahia mlo yao. Mandhari yanaonyesha sehemu ya kawaida wa chakula.

Wakifurahia mbele ya meza iliyojaa kula mbalimbali za mitaani kama vitafunwa, mandazi, kashata na chakula vya kukanga. Baadhi yao wamevaa fulana za manjano na wanaonekana wakitabasamu na kupiga picha. Nyuma yao kuna watu wengine na jengo la biashara likiwa na maandishi ya matangazo. Hili ni mazingira ya sokoni au eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Pale ambapo mwanaume anayevalia barakoa anauza samaki. Kuna mwanamke anayetembea akiwa na mkoba mkononi mwake wa rangi nyekundu. Pia hali ya anga imetulia na rangi ya bluu inaonekana.

Walioketi chini wakiuza samaki waliopangwa juu ya turubai ya bluu ardhini. Samaki ni wakubwa na wamepangwa kwa safu wakiwa tayari kuuzwa. Wanawake hao wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti yenye madoido ya kiafrika.

Vikapu vidogo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali ambayo vikiwa vimeingia viungo vya kupika kama pilipili, manjano, iliki, karafuu na viungo vingine vya asili. Rangi za viungo hivyo ni za kuvutia kama nyekundu, kahawia ya kijani kibichi na ya dhahabu, vikionyesha utofauti wa ladha na harufu sehemu hii huenda ni soko la kienyeji au duka.

...na sahani ya kahawa iliyopambwa kwa vitambaa vya rangi nyekundu vyenye michoro ya Kiafrika. Kwenye meza kuna sahani mbalimbali zenye vyakula tofauti, wali na mchuzi wa nyama, mboga za majani, samaki wa kukaanga na sahani supu. Pia kuna chupa ya Fanta na pilipili. Kuna leso...

...kilichowekwa kwenye meza ya plastiki ya blue . Kuna sahani kubwa yenye samaki mzima uliopikwa kwa mchuzi wa nazi au mchuzi mzito wenye pilipili na vitunguu. Pembeni kuna bakuli mbili ndogo zilizojawa mboga za majani zilizopikwa. Pia kuna bakuli lenye ugali mweupe uliokatwa vipande. Vile vya chakula kimepangwa vizuri na rangi za chakula ni za kuvutia.

Dawa za kienyeji zilizotengenezwa kwa mti zikiwa zimelala juu ya mchanga wenye majani na maua ya pori ya kijani. Kwa nyuma kuna miti mingi ya minazi na magari ya msitu mdogo unaoashiria eneo la pwani. Mazingira yanaonyesha utulivu kando ya bahari au kijiji cha wavuvi

Mfanyibiashara wa mtaani akiwa ameketi kando ya barabara chini ya hema ya kijani akipika na kuuza vitafunwa. Mbele yao, mbele yake kuna meza iliyofunikwa na magazeti juu yake kuna maandazi, samosa, bajia na chupa ndogo za pilipili. Pembeni yake kuna sufuria yenye mafuta moto yanayokaanga vitafunwa hivyo. Nyuma yake kuna watu wanaopita na magari.

Shamba la migomba lililo na mimea ya ndizi iliyostawi vizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, ishara ni mahali pazuri. Migomba imetandaa kwa mpangilio mzuri na mazingira yanaonyesha ni eneo la kilimo na majani ya kijani kibichi yanayoonyesha mimea inapata maji na matunda yakutosha.

Mwanamke akiwa sokoni akiuza ndizi. Amevaa blausi nyekundu na kitambaa cheusi kichwani na yuko nyuma ya meza iliyojaa mikungu ya ndizi za aina mbalimbali. Karibu naye kuna wanawake wengine pia wanaonekana kuwa wauzaji sokoni.

...ambayo yamepandwa kwa mpangilio mzuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rutuba. Ishara ya mazingira yanayofaa kwa kilimo cha migomba. Kati ya miti ya migomba kuna mashimo yaliyotengenezwa kwa ustaadi huenda kwa ajili ya kuhifadhi maji au kupanda mimea mingine. Mazingira yanaonyesha kuwa eneo hilo lipo.

Kuuza viungo na dawa za asili kuna vikapu vingi vya mikeka vilivyojaaa viungo vya rangi na maumbo tofauti kama pilipili, tangawizi, mdalasi na unga wa majani. Nje ya duka kuna mimea ya dawa vitunguu vikavu vimeanikwa. Mtu mmoja anaonekana akipanga bidhaa huku kwengine kuta kuna mitungi ya vioo vyenye unga wa viungo.

Kilichoandaliwa vizuri mezani. Tunaona vikombe vya chai, sambusa au bajia zilizokaangwa na kuwekwa kwenye sahani ya chuma, pamoja na vitafunwa vitatu vya mahamri kwenye sahani nyingine. Pembeni kuna vikombe viwili vidogo vya chuma vyenye chatni ya kijani na mchuzi wa kahawa na rangi ya majani. Hii ni kiamsha kinywa.

Jamaa aliyekuwa amevaa shati la blue na kofia ya blue pia, akiwa amebeba mfuko wa plastic wa kijani, anaonekana kuwa katika kijiji, akiwa ameelekea kwenye nyumba za udongo zenye mapaa ya nyasi. Mazingira yanazungukwa na mimea mingi ya kijani, ikiashiria eneo hilo lina mvua au iko katika msimu wa mvua.

Chakula kilichotayari kuliwa. Kuna wali uliopigwa vizuri ukiwa upande mmoja wa sahani. Na upande mwingine kuna bakuli lenye chozi wa samaki. Samaki huyo anaonekana kuwa mzima haukukatwa vipande. Ukiwa ndani ya mchuzi mzito wa rangi ya kahawia au nyekundu. Unaonekana kuwa na viungo mbalimbali kama nyanya.

Kwenye mchanga mweupe na vipande vya majani ya bahari vilivyotakapaa. Nyuma ya ufukwe kuna nyumba zenye paa la makuti na miti ya kijani ikiwemo mitende na mikoko. Mandhari inaonyesha sehemu ya mapumziko karibu na bahari, mahali tulivu penye mazingira ya asili yanayovutia. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu.

Chakula kilichoandaliwa vizuri. Kuna wali wa pilau wenye rangi ya kahawia ukiwa na vipande vya nyama na viazi vilivyopikwa pamoja. Pembeni ya sahani kuna kachumbari iliyoandaliwa kwa nyanya na vitunguu viliyokatwa nyembamba. Pia kuna kijiko cha pili cha mchuzi mwekundu wenye viungo unaonekana kuwa pilipili. Sania imewekwa juu ya meza.

Mchanga mweupe uliosambaa kwa upana. Ukiwa umetulia bila watu. Kwenye nyuma kuna miti mingi ya minazi na uoto wa asili, inayoonyesha mazingira ya kitropiki. Pembeni mwa picha, kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na paa la mabati au makuti, kinachoonekana kama sehemu pa pumziko.

Samaki waliopikwa kwa mchuzi mzito wa rangi ya machungwa. Samaki mzima anaonekana ndani ya sufuria akiwa amewekwa viungo mbalimbali kama vile pilipili. Mchuzi huu unaonekana kuwa na kitunguu, nyanya na viungo vya asili vinavyotoa harufu nzuri. Juu ya samaki kuna kijiko.

Sahani ya plastiki nyeupe ililiyojaa vyakula vya kukaanga katikati kuna samaki mkubwa wa kukaanga pembeni yake kuna sambusa mbili, vitumbuwa viwili vya rangi ya kahawia, rows mbili za viazi au nyama na spring rolls mbili sahani hiyo.

Kubwa za migomba zikiwa zimebeba vichane vya ndizi za kijani kibichi. Ndizi hizo kwenye kila kichane, maandhari ya nyuma yanaonekana kuwa y shambani na udongo chini ni wa kijani kibichi kuonyesh kuwa eneo hilo ni la rotuba nzuri ya kilimo, hii ni ishara ya uzalishaji mzuri wa ndizi.

Migomba yenye ndizi nyingi za kijani iliyokomaa lakini bado hazijavunwa. Migomba imepangwa kwa mistari, na majani yake makubwa ya kijani ya yamesambaa angani. Kati ya migomba kuna mtu aliyevaa shati jekundu na suruali nyeupe, akiwa amesimama kwa mtazamo wa nyuma. Hali ya shamba inaonekana kuwa na mabaki ya majani makavu.

Bakuli kubwa lililojaa vibanzi ya viazi vilivyokaangwa. Vibanzi hivyo vimekaangwa vizuri na vinaonekana kuwa na rangi ya dhahabu iliyopendeza. Nyuma ya bakuli kuna mfuko wa unga wa viazi ulioandikwa, 12*2 kg, pamoja.

Vitafunwa 𝑣𝑦𝑎 asili vinavyojulikana kama 𝑘ashata au labda vitumbua vya sukari. Vina rangi ya kahawia ya dhahabu kuonyesha kuwa vimeokwa au kukangwa vizuri hadi kuwa na rangi ya kupendeza. Vimetakiwa kwenye umbo la pembe tatu au almasi na vimefunikwa na sukari kuonyesha kuwa ni tamu.